Hili ni kwenye barabara ambayo inaonekana kuwa imeshuhudia mafuriko. Kuna maji mengi kwenye barabara hili ambayo inaonekana kuwa ni ngumu kwa magari kupita. Pia kuna pikipiki ambayo imebeba abiria huku ikiwa na mwavuli nyeusi.

Huku ni kwenye mlango labda ya ofisi au ya shule au kwa kampuni yeyote kuna mwanamme ambaye amevalia barakoa ya blue na akona sare yake ya ulinzi huku akiwa katika katika harakati wa kunawa mikono wake .

Huku ni kwenye barabara, labda mjini au kijijini ambako kunaonekana kuwa kuna ajali ambayo imetendeka watu kunao watoto kwa wakubwa na kuna wanawake kwa wanaume, pia kuna magari ya kubebe petroli ambayo imeegeshwa hapo kando .

Hapa ni nje ya jengo, ambapo kuna mtungi ambayo inatumika hasa kunawa mikono, kuna watoto wawili, mmoja akiwa mdogo na mwingine akiwa mkubwa. Wote wakiwa wamevalia viatu, huku wako katika harakati ya kunawa mikono.

Hawa ni watu wawili, mwanaume na mwanamke, huju mwanume akiwa amevalia koti nyeupe kunyesha kuwa ni daktari , inaonekana kuwa anashughulikia skionla mwanamke na kwa kuwa labda yeye ni muuguzi wa maskio, au ni daktari anasaidia kumtibu.

Huyu ni mtu ambaye amevalia mavazi zake za kinga uku akiwa amevalia miwani za kinga pia. Amevalia barakoa nyeupe ikiwa na rangi ya buluu iliokolea. Mavazi yake ni nyeupe na amevalia glovu ya buluu isiokolea uku akiwa anashika mtungi mdogo nyeupe.

Hii ni kwnye hospitali ambapo ni wadi ya watu. Kuna madaktari wawili wote wakiwa wamevalia mavazi zao za udaktari. Wote wawili wamevalia glavu nyeupe na barakoa ya buluu iliokolea, pia wamefunga kitambaa cha upaswaji kwenye..

Huyu ni mzee aliyevalia barakoa ya blue iliyokolea akiwa kwenye harakati ya kutayarishwa kupata chanjo. Kuna mwanamke aliyevalia barakoa ya blue iliyokolea na suti au sare ya madaktari ya blue iliyokolea.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana ametoka kujifungua, na ako katika harakati ya kumshughulikia mtoto wake ambaye amelazwa kwenye kitanda cha watoto, huku akiwa amevalia shati nyeusi na pia amevalia kofia ya rangi ya kahawia.